Huu ni uwanja wa michezo wa vikapu. Timu mbili za wanadada zinacheza, moja imevalia sare za buluu na nyingine nguo nyekundu. Mchezaji mmoja ameshikilia mpira kwenye kiganja chake. Mwenzake ameinua mikono juu kujaribu kumzuia. Nyuma yao, watazamaji wameketi kushuhudia.

Hii ni ofisi ya kampuni ya maji, kuna kompyuta iliyowekwa juu ya meza, kwenye skrini imechapishwa maelezo ya mteja, yanayojumuisha jina la mteja, nambari ya kitambulisho na pia ya simu. Nyuma yake kuna kiti cha rangi nyeusi.

Mwanaume mmoja amesimama amevalia mavazi meusi na meupe, viatu vyake ni vya rangi nyeusi ,mkono mmoja ameshikilia pasipoti na huo mwingine bahasha ya karatasi ,nyuma yake, gari lenye nambari ya usajili 487 limeegheshwa.

Huyu ni kiongozi wa serikali. Amevalia suti ya bulu, shati nyeupe na tai ya njano. Amebeba bibilia, amesimama nyuma ya kinara cha kuhutubia kilicho pambwa kwa nimbo ya jamhuri ya Kenya. Nyuma yake kuna bendera mbili.

Huu ni uwanja wa mpira wa kandanda. Timu mbili za wanaume zinacheza. Moja imevalia sare za buluu na nyingine kijani kibichi na manjano. Nyuma yao, watazamaji wachache wameketi na kusimama. Viti vingine vya rangi nyeusi, nyeupe na nyekundu havina watu.

Jaji mkuu wa mahakama amesinama amevalia mavazi yake rasmi ya kikazi yenye rangi, nyeupe, nyeusi, na nyekundu ametabasamu. Anahutubia wananchi. Mbele hake kuna meza, iliotenye nezo na mbao.

Jumba hili ni la kutoa huduma kwa wananchi wahudumu wameketi kwenye viti vyeusi wakiwa kwa mavazi yao ya rangi nyeupe na nyekundu, moja wao ambaye ni mwanamke anachapisha maelezo ya mteja kwenye skrini ya kompyuta.

Wachezaji wanne wamsimama. Wote wametabasamu. Wamevalia sare ya rangi nyeusi na nyeupe. Zimechorwa bendera na kuandikwa neno Kenya kwa herufi kubwa. Aliyesimama nyuma amebeba mipira miwili.

Huyu ni jaji mkuu wa mahakama amevalia mavazi ya blue na miwani amefungua kinywa chake mbele yake kuna mikrofoni upande wa kulia mwanaume mmoja mtanashati mwenye mavazi meusi amesimama.

Huu ni uwanja wa mchezo wa vikapu. Timu mbili za wanawake zinamenyana. Moja wao ameshikilia mpira, mkononi, akijaribu kuwapiku wenzake. Zimevalia mavazi ya bulu na meupe. Nyuma yao watazamaji wachache wamesimama.

Hiki ni kituo cha kutoa huduma kwa wananchi . Mwanaume mmoja ameketi , mavazi yake ni ya rangi nyeupe na nyekundu yenye nembo ya Huduma Kenya. Mkononi amevalia saa na glovu ameweka mkono na karatasi juu ya meza ya mbao . Anamhudumia mwanamke aliyesimama.

Jaji mkuu wa mahakama anakula kiapo, amevalia mavazi yake rasmi ya kikazi, mkononi amebeba bibilia, nyuma yake kuna bendera nne za Kenya. Upande wa kushoto mwanaume aliyevalia suti nyeusi na shati nyeupe amesimama.

Hivi ni vitambulisho vya wananchi wa matabaka mbalimbali vilivyochapishwa. Vimepangwa kwa mpangilio, kuambatana na majina yao. Vina nembo ya ngao na mishale miwili. Pia, kuna picha ya mwenyewe, vimewekwa juu ya meza ya mbao.

Hiki ni kituo cha kutoa huduma kwa wananchi. Watu wa jinsia ya kike kwa kiume, wameketi kwenye viti vya chuma. Wamepanga foleni. Wengine wameshikilia karatasi nyeupe mikononi mwao. Kuna mama mmoja mwenye nywele fupi, aliyemshikilia mtoto mdogo mikononi.

Hapa ni ofisi ya huduma kenya ,maaafisa wawili wameketi wamevalia shati zenye rangi nyeupe mmoja ametabasamu anamuhudumia mteja aliyevaa sare za kijeshi, kwenye dawadi kuna kompyuta.

Hii ni risiti ya malipo kutoka idara ya uhamiaji na huduma za uraia wa Kenya. Ina maelezo yafuatayo, jina la mteja, tarehe ya miadi, ofisi ya miadi, anwani ya barua pepe, nambari ya simu na jumla ya kiwango cha pesa alicholipa.

Huu ni uwanja wa riadha, umati wa watu umeketi kushuhudia mchezo wa siku ya leo. Wanariadha watatu wamesimama pamoja. Wamevalia sare zenye nembo ya Kenya, wametabasamu kwa furaha, huku wawili wakiwa wameinua viatu vyao.

Huu ni uwanja wa mchezo wa vikapu ,timu mbali za wanawake zinacheza, moja imevalia sare za rangi nyeupe, na nyingine kijani kibichi. Nyuma yao, watazamaji wamekalia viti vyekundu, wengine wakiwa wamevalia barakoa.

Huu ni uwanja wa mchezo wa voliboli, wachezaji wa kike wananacheza, timu moja imevalia sare nyeupe na nyeusi zilizoandikwa nambari upande wa mbele, nyingine ya kijani kibichi na buluu zenye maandishi mgongoni, wote wameinua mikono yao juu ili kufikia mpira iliyo hewani.

Hapa ni uwanjani. Wachezaji wawili wanashindana mpira hewani. Mmoja amevaa jezi ya blue na mwingine ya manjano. Mashabiki wachache wameketi na wengine wamesimama kushabikia timu zao. Viti ni vya rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe na kijani.

Mashabiki wa timu wanashangilia ushindi yao huku midomo ikiwa wazi, wamebeba mikono miwili juu, wengine wameinua bendera za Kenya, mavazi yao ni meusi na mekundu.

Rais mstaafu wa jamhuri ya Kenya amesimama, amevalia suti nyeusi na tai nyekundu, kando yake kuna bibi yake kwenye mavazi meupe akiwa ameshikilia Biblia mikononi, mbele yao maikrofoni imetiwa, nyuma yao umati wa watu wa matabaka mbalimbali umesimama.

Wachezaji Hawa wameshinda wanasherehekea ushindi wakiwa wameinua mikono wamebeba tuzo lililo na sanamu mbili za ndovi, mavazi yao ni ya rangi nyeupe kijani kibichi na nyekundu yameandikwa Kenya Airways.

Upande wa kulia rais wa jamhuri ya Kenya ameketi akiwa amevalia suti nyeusi anatia sahihi. Mbele yake kuna bendera mbili zilizowekwa juu ya meza ya mbao . Mkono wa kushoto mwanaume amesimama akiwa kwenye mavazi yake rasmi.

Hili ni benki mwananchi wa jinsia ya kike kwa kiume wameketi kunao walio simama na kupiga foleni ili kuhudumiwa wengine wamekalia viti vya chuma vilivyopangwa kwa mpangilio wakiwa wameshikilia makaratasi meupe mikononi.

Hiki ni kituo cha kuhudumia wanainchi cha huduma Kenya. Mlango wake wa chuma umefunguliwa. Upande wa kushoto , viti vya rangi nyeusi vimepangwa kwa mpangilio. Mhudumu moja aliyevalia shati nyeupe na nyekundu ameketi akimhudumia mteja. Juu ya meza Kuna kompyuta .

Rais wa jamhuri wa Kenya amesimama akiwa ametabasamu, amevalia suti nyeusi na tai ya manjano. Upande wa kushoto kuna jaji mkuu aliye kwenye mavazi yake rasmi ya kikazi, anampokeza Rais kitabu kikubwa kilicho na jalada nyekundu.

Jukwaa lililo na viti vya kijani halina mashabiki. Wachezaji wawili wanacheza mpira kwenye uwanja. Mmoja mavazi yake ni ya bluu yaliyo na mistari meupe. Mwenzake sare ni za manjano.

Hapa ni uwanjani, mashabiki wa timu tofauti wamejumuika, wamevalia mavazi ya rangi tofauti, mwanaume mmoja amesimama amevalia nguo nyeusi na miwani, amebeba bango iliyoandikwa kwa kola.

Hawa ni wachezaji wa kiume wa timu ya ligi kuu ya Bandari. Wanasherehekea ushindi dhidi ya wapinzani wao. Wamevalia sare za rangi ya buluu na nyeupe, zote zina nembo upande wa kulia. Wote wana nywele fupi nyeusi.

Huyo ni Jaji Mkuu wa Mahakama. Amevalia mavazi ya buluu na miwani. Amefungua kinywa chake. Upande wa kulia, kuna mwanaume mmoja mtanashati mwenye mavazi meusi na shati nyeupe. Mbele yao, kuna maikrofoni kadhaa.

Huyo ni mpiga kura amevalia kofia moja kichwani na nyingine kwa mapua za rangi nyeupe. Zina nembo ya jogoo kuashiria ni chama cha kisiaza. Zimeandikwa maandishi ya rangi nyekundu kwa herufi kubwa, yanayosoma, kura kwa Moi.

Wanaume wawili wamesimama, mmoja wao ni waziri mkuu mstaafu wa Kenya, wote wamevalia suti za bulu na shati za rangi nyeupe, mbele yao kuna camera, printer na computer zilizowekwa juu ya meza ya mbao, upande wa kulia kuna mwanamke mmoja aliyeketi.

Chumba hiki ni cha kutoa huduma kwa wananchi. Madirisha yake ya vioo yamefunguliwa. Wananchi wameketi kwa viti vya chuma vya rangi nyeusi na nyeupe wakisubiri kuhudumiwa. Kuna mzee mmoja aliyeketi na kubeba karatasi mikononi mwake pamoja na kalamu.

Hawa ni mashabiki wa timu Kenya, baadhi yao wamevalia mavazi ya rangi nyeupe na nyeusi, wengine nguo nyekundu, wameketi kwenye viti vya chuma. Walio mbele wameshikilia bendera ya Kenya wakiwa wametabasamu.

Hapa ni uwanjani , mashabiki na watazamaji wameketi kwenye viti , wachache wamesimama kushabikia timu zao. Kunao waliovalia nguo za rangi ya manjano na wengine za kijani kibichi mmoja ameshikila chuma iliyo mbele.

Majaji wawili wa mahakama wamesimama wamevalia mavazi yao rasmi ya kikazi ya rangi nyeupe nyeusi na nyekundu mbele yao kuna wanaume wawili wanaosalimiana wamevalia suti upande wa nyuma kuna miti mirefu ya kijani kibichi.

Huu ni uwanja wa mchezo wa kandanda, wachezaji wanacheza mpira, timu moja imevalia sare za rangi ya kijani na manjano , nyingine jezi nyekundu na nyeusi upande wa nyuma mashabiki wameketi kushuhudia mchezo huu.

Mkuu wa mahakama ya juu amesimama , amevalia nguo za rangi ya bluu. Mbele ya kuna microfoni. Upande wa kulia kuna mwanaume aliyevalia suti nyeusi na shati nyeupe. Nyuma yake mwanamke mmoja amevalia mavazi mekundu.

Huu ni uwanja wa michezo. Wachezaji wa timu iliyovalia sare za rangi ya manjano na nyeusi wanashangilia ushindi na mashabiki wao. Wamevalia nguo zilizo na nambari tofauti migongoni kuwatambulisha. Watazamaji nao wamesimama juu ya viti vya rangi ya buluu.

Raisi mstaafu wa nchi ya Kenya, amesimama mbele ya jukwaa. Amevalia suti nyeusi na shati nyeupe. Mkono wake wa kulia, umebeba Bibilia nyekundu. Mbele yake, kuna meza ya mbao, iliyo na nembo ya mahakama ya juu.

Hawa ni mashabiki wanatembea kuelekea uwanjani , wengine wamevalia mavazi ya rangi ya kijani kibichi, mwanaume mmoja ameinua kibataji kinachotoa mwangaza mkononi mwake , Kando yake mwingine amebeba ngoma ya kitamaduni.

Wachezaji hawa, wameshinda mashindano. Wanasherehekea ushindi wao huku midomo yao ikiwa wazi. Wamevalia mavazi ya rangi ya blue na nyeupe. Mikono ya watatu imeinua kombe la dhahabu.

Ni mchana, upande wa kushoto wa barabara, bidhaa tofauti vya kuuzwa vimepangwa. Mkono wa kulia, wapiga kura wanaandamana. Mmoja wao, aliyevaa mavazi ya buluu na nyeusi, amebeba bango lilioandikwa " Raila na Kalonzo kwa chama cha chungwa mwaka wa elfu mbili na kumi na Saba".

Ni siku ya kumwapisha urahisi wa jamuhuri ya Kenya, amevalia shati ya rangi nyeusi na shati ya rangi nyeupe. Ameweka mkono juu ya bibilia iliyoshikiliwana bibi yake. Nyuma yao umati wa watu kutoka matabaka mbalimbali umesimama kushuhudia sherehe hii.

Upande wa kulia, gari la kibinafsi la rangi nyeusi limeegeshwa nambari yake ya usajili ni mia nne themanini na saba, nyuma yake mwanamume mmoja amesimama akiwa kwenye mavazi meupe na meusi, mkono moja ameshikilia karatasi huu mwingine kitabu kidogo chenye jalada ya blue .

Hii ni nembo ya chama ya kisiasa. Mikono miwili imeshikana kwa nguvu. Imetengenezwa kwa rangi nyeusi. Imewekwa ndani ya duara lenye rangi ya njano na mduara mwekundu nje. Chini ya nembo kuna maandishi yanayosema, tuko pamoja.